Magari kadhaa yanasafirishwa kwa kutumia trela kubwa maalum la kubeba magari. Trela hii ina gorofa mbili, magari mawili yamepakizwa juu na magari mengine yamepakizwa chini. Magari yote yanaonekana kuwa meusi au ya rangi ya nyeusi iliyokolea. Trela yenyewe ina rangi ya buluu iliyokolea, namba ya simu imeandikwa ubavuni mwake. Nyuma yake kuna jengo refu labda gala au kituo cha kusafirisha mizigo. Hii inaashiria biashara ya usafirishaji wa magari.

Mikono miwili ya mtu inaonekana ikishika noti za pesa za Kenya kwa mkono moja kuna noti ya hamsini, ya mia moja na mia mbili zikiwa zime finyika kidogo, mkono mwingine una shikilia noti moja ya hamsini pengine kujabiliwa au kuhesabiwa. Nyuma ya miko hiyo kuna kifuli cha giza huenda hio ni draw ya pesa au sehemu ya kaunta iki onyesha mazingira ya biashara au malipo. Picha hii inaashiria shughuli za kifedha au kubadilishana fedha.